Karatasi lililo chapwa kwa wino mweusi likionyesha kiwavi upande wa kushoto na mamba upande wa kulia pia linaonyesha hesabu mbalimbali za elimu ya msingi zilizo sahihisha kwa wino mwekundu.